Maegesho ya magari. Magari kadhaa ya kisasa yameegeshwa kwa mstari moja. Magari hayo yanaonekana kuwa ni ya kifahari sana na hili eneo linaweza kuwa ni eneo la benki.

Soko la mboga na matunda. Bidhaa mbalimbali, zimepangwa kwa mpangilio mzuri na rangi zao angavu kama nyekundu ya nyanya, kijani cha pilipili hoho, rangi ya chungwa ya karoti, na manjano ya limau. Zinafanya picha kuvutia sana. Bidhaa nyinginezo kama vitunguu, tango na mboga za majani zinaonekana. Zimepangwa kwa uangalifu kwa ajili ya wateja.

Kibanda cha soko ambacho kinauza sandals za ngozi au viatu vya wazi vilivyotengenezwa kwa mikono. Sandoli hizo zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye kuta za kibanda. Zikiwa zimepangwa msumari au kutandikwa kwa kamba.

Duka la mpesa yenye milango ya chuma yenye maandishi ya wima pesa yaliyochorwa kwa rangi ya kijani kibichi .Kwenye mandhari ya blue , ndani ya duka kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Huenda ni bidhaa rejareja kama viberiti, sabuni ,vya nyumbani.

Sehemu ya biashara ya magari inayoitwa Car Locus, mbele yake kuna magari yaliyopangwa kwa mstari na kuegezwa kwenye changarawe. Magari haya yanaonekana kuwa ya kifahari sana. Nyuma yake kuna majumba makubwa.

Vikapu vyenye muundo wa kijadi vimetandazwa kwa mpangilio mzuri sokoni. Vikifuatana na mapambo ya shanga za rangi mbalimbali na mikanda yenye nakishi za kuvutia. Rangi angavu kama, kijani, sambarau na manjano zinavutia macho zikitoa taswira ya ubunifu wa kinasaa na uridhi wa kitamaduni.

Magari kadhaa yameegeshwa pembeni mwa kiwanja kilichofunikwa na nyasi yakizungukwa na kundi mdogo la watu waliosimama karibu. Mandhari ya nyuma imepambwa na miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi iliyotoa mfumo wa mazingira ya asili.

Noti kadhaa za pesa ya Kenya hasa zile za elfu moja, zimepangwa pamoja kwa namna inayodokeza kuwepo kwa kiasi kikubwa cha fedha labda katika muktadha wa biashara, malipo au hata akiba.

Mtu akishikilia noti za pesa za Kenya. Kuna noti mbili kuu zinazotambulika. Noti ya elfu moja na noti ya mia tano. Noti hizi zina rangi na muundo wa kipekee.

Gari aina ya Toyota Land cruiser Prado TX la rangi ya kijivu lilioegeshwa karibu na jengo kwenye mazingira yenye nyasi na miti. Nambari ya usajili ya gari hili liaanza na KDK ishara ya usajili wa magari nchini Kenya .

Duka lina bango juu lake limeandikwa Kieni Dairy na kuna mchoro wa ng'ombe. Hii inaonyesha kuwa hili ni duka la kuuza maziwa. Mbele ya duka kuna mnunuzi amesimama.